Mmea aina ya sukuma wiki yaonekana umepandwa katika mifereji katika ukulima ambao unajulikana kama ukulima wa hydroponiki huku mifereji ikitumiwa kama shamba ambalo hupandwa mboga za aina aina. Vilevile mifereji hii inaonekana kuwa imewekelewa katika ua uliosimamisha kwa mbao.

Shambani kumewekwa mabati na mifereji inayoashiria kwamba mkulima huyu anatumia aina ya ukulima ambayo inaitwa hydroponic huku miundo misingi ikiwa kwamba badala ya kupanda kwenye ardhi, anapanda kupitia mifereji ambayo imeshikanishwa na kupitiwa tu na maji na mchanga kidogo.

Katika teknolojia mpya ya kilimo biashara ya kilimo bila maji, tunaona katika jumba fulani mifereji ya plastiki ambayo inachipuka mmea katika mashimo yaliyotobolewa ndani. Vile vile, mifereji hii imepakiwa kwa daraja, ikianzia juu kuenda chini na inaonekana kuwa na mimea aina aina.

Katika mtindo wa kilimo bila mchanga, unaonekana miche ambayo inayochipuka kutoka kwenye mifereji vilevile mifereji hii imepangwa kwa ngazi moja baada ya nyingine kisha ngazi hili limetengenezwa kutumia mbao kuna glasi na kijiko kando na mifereji hii.

Katika kilimo bila udongo aidha kilimo cha maji, kunaonekana mimea imepandwa katika mifereji ambayo inajulikana kama haidroponiki, huku mimea ikionekana kuchipuka katika mifereji hii.

Mimea inaonekana ikichipuka kutoka kwenye mifereji iliyotobolewa mashimo kisha ikapangwa, kwenye ngazi. Mimea hii inalimwa kwa kupitia kilimo bila maji.

Mikebe aidha ndoo kadhaa wa kadhaa zilizopandwa miche tofauti tofauti, zinaonekana kwamba zimetumbukizwa kwenye maji, katika kilimo kisichohitaji mchanga, huku mimea yenyewe ikionekana kuchipuka vyema.

Katika mtindo wa kulima kutumia mchanga ,miche inaonekana kuchipuka kutoka mifereji iliyotegenezewa spesheli kwa kutunduliwa mashimo na mimea kupandwa mle. Vilevile ni mtindo wa kupanda bila kutumia mchanga na mifereji imepangwa mkabala ili kuwezesha mimea kuweza kunyunyuziwa maji rahisi.

Mimea inaonekana kuchipuka kutoka kwa mfereji ambako ndani hakuna mchanga wowote. Vilevile ni mtindo wa kulima usiyotumia mchanga bali ni maji na mifereji peke yake. Kuna mimea aina ya dhania na skuma wiki ambazo bika shaka zimeweza kunawiri kupitia mtindo huu.

Katika mtindo mpya wa kilimo biashara usiotumia mchanga, kuna mifereji mingi inayoonekana ikichipua miche ambayo imepandwa ndani ya mifereji hiyo. Kwa utaratibu ambao mifereji hutobolewa mashimo kadha wa kadha kisha miche kuchipuza kutumia Tu maji yanayopita kwenye mifereji bila matumizi ya mchanga.

Katika mfumo wa kulima usiotumia maji, mifereji inaonekana ikichipuka na mmea aina ya spinachi , huku mimea hii ikikuzwa katika chumba maalum kilichotengenezwa kwa kutumia vyuma na dari lake kuekelewa makaratasi na ua wake kuwa wa makaratasi maalum.

Mboga aina ya kabeji zinaonekana zimemea kwenye eneo kubwa sana la shamba, huku kwenye mandhari ya nyuma watu wakionekana kuweza kupalilia mboga hizi. Mboga hizi huweza zikawa zimepandwa katika hali ya ukulima wa biashara ama ukulima wa viwanda.

Kuku wengi wenye rangi nyeupe wamewekwa kwenye chumba maalum cha kulea kuku. Nikikadiria kuku hawa wanaweza fika takriban maelfu ya kuku, na wanaoneka wakikula kupitia njia maalum ya kuwalea kuku kwa kiwanda.

Mwanamke mmoja mwenye shati nyeupe na nguo ya samawati anaonekana akichuma vibegu vya kahawa kwenye shamba kubwa lililojaa kahawa. Mandhari ya nyuma inaonyeshana miti mikubwa iliyoota kando na shamba la kahawa.

Katika duka la ukuzaji wa mimea ya nyanya, ikiwa, ikiwemo ni kilimo biashara. Nyanya zinaonekana zimepangwa kwa rafu mtawalia huku zikipakiwa kwenye katoni na kuweza kufungwa ilikuuuzwa.

Mahindi mengi yanaonekana kutandazwa kwenye rafu ambalo limeezekwa kwa kutumia vyuma, vile vile kando kuna rafu nyingine na huenda ikawa inashiria ni kilimo biashara mahindi haya ni mengi mno.

Katika shamba ambalo linaonekana wanatumia kilimo biashara na ukuzaji wa mimea kwa njia iliyowekwa kanuni. Kuna hema spesheli ambazo zaonekana kutumiwa katika ukuzaji wa mimea. Katika mandhari pia kuna milima na mabonde yanayozingira sehemu Ile.

Vyumba maalum vya ukuzaji wa mimea vimeonakeana kupangwa sako kwa bako huku katika upeo wa macho tukiona mimea ikichipuka kando ya vyumba hivi. Vile vile kuna miti iliyo nyuma ya vyumba hivi na kuna uoto asilia ulio katika upeo wa macho.

Mtu mmoja anaonekana kuopoa vitunguu vingi mno huku ikiwa ni njia moja ya kilimo biashara. Anaonekana kuvipakia ama kuvifunga vitunguu hivi ili aweze kuviuza.

Katika shamba kubwa ambalo laonekana kuwa ni la kilimo biashara. Mboga za kabeji zaonekana zimepangwa katika misururu mirefu mirefu na kwa makundi mengi huku mboga zenyewe zikionekana kunawiri.

Ngombe wengi wamefungiwa katika zizi moja ambapo ndio hulishiwa na kupewa malisho yao. Ngombe hawa hawaendi kichakani ila wanaonekana kwamba wamewekwa kwenye lile zizi ili kulelewa pale.

Wafanyikazi katiak kiwanda cha maparachichi, waliovaa barakoa na magwanda ya kijani kibichi wanaonekana kuopoa parachichi kutoka mganda wa kusafirisha parachichi ili kufanya ufungaji wa parachichi.

Msururu wa matunda unaonekana ukipitia kwenye mshipi wa karidhea yakisiagwa ili kuweza kutoa sharubati ya aina aina au pia sosi amabzo zatumiwa katika kulia chakula.

Ng'ombe wengi ambao wanalishwa kwenye chumba maalumu wanaonekana wakipata mlo wao kwenye chumba hili, yaani ikiwa ni kilimo biashara. Ng'ombe hawa ni takribani mia tatu na ng'ombe hawa wamejengewa chumba maalumu ambacho bila shaka wanakula na kulala mle ndani.

Maji yanaonekana kutoka kwa njia ya kasi mno, katika mifereji huku ikionekana ni katika ukulima wa mimea ambapo maji yana yanawekwa kwenye shamba kupitia mifereji ili kuweza kupalilia mimea ambayo imepandwa.

Mfereji mmoja unaonekana ukinyunyizia maji shamba lililopaliliwa vizuri kwa kupitia njia ya matone. Vile vile kwenye mandhari ya nyuma kuna wakulima wanaonekana wakipalilia miche iliochipuka kwenye shamba lile.

Mifereji inaonekana kupitia kwenye shamba lililopaliliwa sawasawa huku miche ikiota na mifereji hii kuweza kunyunyuzia maji kwa njia ya matone au dripu . Maji haya yanaonekana kutoka kwenye mashimo yaliyotobolewa kwenye mifereji hii, ikiwa ni mojawapo ya njia ya kilimo biashara.

Mifereji inaonekana kunyunyizia maji miche ambayo inaota katika shamba kubwa. Mifereji hii inaonekana kuweza kutoa maji kwa matone matone. Katika mandhari ya nyuma kuna migomba ya ndizi na hata miti ingine ambayo imeota pale.

Mifereji inaonekana ikimwagilia au kunyunyizia maji miche iliyochipuka kutoka kwa ardhi iliyopaliliwa vizuri. Kulingana na mtindo wa kilimobiashara unyunyuziaji maji ni muhimu. Vilevile kuna nguzo za miti ambazo zimetengeneza chumba kisichowekelewa mabati bado lakini huenda ni chumba cha maalum cha kulea miche.

Katika hali hii ya kunyunyuzia mimea maji, mifereji inaonekana kunyunyizia mimea maji kutoka kwa mfereji mmoja mkubwa kupitia kwa njia ya matone matone. Katika mandhari ya nyuma miche inaonekana kuchipuka.

Mifereji ya kunyunyuzia maji mimea shambani inaonekana yakinyunyiza maji kwa kasi mno. Vilevile kuna miche iliyotokea kwenye shamba lililopaliliwa vizuri. Katika kilimo biashara, unyunyiziaji wa maji kwenye mmea ni jambo la muhimu.

Mfereji wa kunyunyuzia maje ukitumia matone unaonekana kupitia kwenye shamba huku ukinyunyiza matone matone kwenye miche ambayo tayari inaonekana imechipuka. Unyunyiziaji wa maji kupitia mifereji ni mojawapo wa mfumo wa kilimo wa biashara.

Shambani tunaona mifereji takriban tisa ambayo imepangwa mtawalia huku ikionekana kutumiwa kunyunyuzia maji mimea ambayo imepandwa pale. Vile vile katika mandhari tunaona mboga na mimea nyingine na miti katika ua la shamba hili.

Ikiwa mojawapo ya miundo msingi ya unyunyiziaji wa maji katika mashamba. Tunaona shamba kubwa ambalo limepandwa kunde na likaweza kupaliliwa vizuri. Huku ndani limepitwa na mifereji ambayo yanatumika aidha katika unyunyiziaji wa maji.

Shambani tunaona mifumo ya umwagiliaji maji ikiwa inatumika kunyunyizia maji. Vile vile vifaa vya kunyunyuzia maji vinaonekana na mifereji ambayo inakata shamba kutoka upande moja hadi mwingine. Wanatumia matone kumwagilia maji.

Shamba kubwa lililojaa mimea linaonekana huku mifereji ikitoa maji kutoka kwa mtaro uliochimbwa na kusafirisha maji hadi kwenye mimea hii ikiwemo ni njia moja ya kilimo biashara unyunyuziaji wa maji kwa mimea kwa kutumia mtaro kutua maji kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Mojawapo ya miundo misingi ya unyunyiziaji maji ni kutumia aina ya unyunyiziaji ambayo inaitwa dripu . Hapa tunaona mifereji ambayo imepitia na kuwekwa vizuizi na vifungulio katika mahali kando kando ilikunyunyizia maji mmea kwa tone tu.

Mfereji moja uliyotobolewa mashimo katika kimo kinachotoshana mtawaliya. Unaonekana ukinyunyuzia maji mimea, maji hayo yanatoka kwa kasi na katika mandhari kuna mimea inayochipuka katika shamba, hivi kuashiria ni ukulima kupitia kunyunyizia maji mimea.

Mifereji inayotokana na mfereji mmoja mkubwa, inaonekana kunyunyizia miche iliyochipuka katika shamba lililopaliliwa maji. Unyunyiziaji wa maji katika kilimo biashara ni jambo muhimu. Vilevile, katika mandhari ya nyuma kuna uoto wa nyasi asilia.

Mifereji inaonekana kupita kwenye shamba huku ikinyunyizia maji mimea na kwa kupitia matone ya maji inayopitia kwenye mifereji hii. Ikiwa ni njia mojawapo ya kilimo biashara ya kunyunyizia maji. Vile vile shamba lenyewe linaonekana kuwa limelimiwa.

Katika kilimo biashara tunaona mifereji ambayo inatukima katika unyunyizaji wa maji ikisamabaza maji. Mifereji hii ambayo ni takribani mitatu iliyo unganishwa na mfereji mmoja kubwa yanaonekana kusafirisha haya maji kwa ustani mdogo mdogo kwa kila mmea.

Mifereji mitatu midogo na mmoja mkubwa inaonekana kutandazwa kwenye shamba lililoweza kulimwa ili kutumiwa katika kunyunyizia maji miche ambayo imepandwa. Vilevile, kwenye mandhari kuna miche ambayo tayari ishaanza kuchipuka, kutoka na kunyunyiziwa maji.

Mifereji inaonekana ikipitia kwenye shamba lililolimwa huku miche ikichipuka na mifereji hii kunyunyizia miche hii maji kupitia matone matone. Unyunyiziaji wa maji ukiwa moja wapo ya mtindo unaofutwa katika kilimo biashara.

Mitaro midogo midogo iliyochimbwa katikati ya shamba; yaonekana kupitiza maji huku katika mandhari ya nyuma kukiwa na miche iliyozalishwa kupitia unyunyiziaji wa maji kupitia mitaro hii. Vilevile, mchanga umeondolewa kwa kutumia vijiko vya mchanga ambayo vimesimama katika mandhari ya nyuma.

Mifereji inaonekana kuopoa maji kutoka mtaro moja kubwa kuingiza kwa mitaro mingine katikati ya shamba lililolimwa sawia na vile kilimo kupitia unyunyiziaji wa maji kupitia mtaro.

Unyunyuziaji wa maji katika kilimo biashara unaonekana mimea inayojipuka huku mirefeji ya maji ikinyunyuzia maji kwa ustadi wa matone matone huku mimea hii ikionekana kujipuka kwa njia iliyo nzuri.

Mifereji ya maji inaonekana ikisambaza maji kwa njia ya kasi mno huku mifereji yenyewe ikionekana kuwa inatumiwa katika kilimo cha unyunyiziaji maji kwenye mimea. Aidha katika mandhari Kuna mimea midogo midogo ambayo inachipuka mahali ambapo maji haya yanamwagwa.

Katika shamba inaonekana mifereji ambayo inanyunyiza maji kwa kasi na kuzunguka. Mifereji hii hutumiwa aidha katika kilimo biashara. Katika manthari pia kuna mboga aina ya sukuma wiki ambazo zimeweza kumea kupitia unyunyuzaiji huu.